Wataalamu wawili wakike na wakiume, wanaotoa huduma ya kushughulika na meno, wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku wakitoa huduma hiyo kwa mwanadada mmoja.

Mtaalamu mmoja anayetoa huduma ya meno, akiendelea na Shughuli za kutoa huduma ya ungalizi wa meno kwa kutumia kifaa maalumu, kilichowekwa ndani ya kinywa cha mwanadada mmoja aliyejilaza juu ya kitanda.

Mwanamume mmoja aliyesimama mbele ya pipa kubwa jeusi la plastiki akikinga maji kupitia kwenye bomba lililounganishwa na pipa hilo kuelekea kwenye madumu yenye rangi nyeupe.

Kitanda kimoja cha chuma chenye godoro jembamba lenye rangi nyeusi kikiwa kimehifadhiwa mbele ya jengo lililosanifiwa kwa sakafu ya vigae.

Magari matatu yanayotumika kubeba wagonjwa mahututi yakiwa yameegeshwa eneo la hospitalini, huku wagonjwa na watu mbalimbali wakiwa pembezoni wamekaa kwenye viti vya chuma vyenye rangi ya fedha.

Wataalamu wa afya wawili wakike na wakiume, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha uchunguzi, huku mwanamke akiwa anaendelea na shughuli za uchunguzi ndani ya mashine maalumu.

Mwanamke mmoja mtaalamu wa afya, akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza wa dawa mbalimbali za wanadamu. Huku akiwa ameshika boksi moja la dawa, akitazama kwa makini kadi lililoko kwenye mkono wake mwingine.

Mwanaume mmoja kijana mtaalamu wa afya, akiwa amevalia koti jeupe na suruali nyeusi, amesimama ndani ya jengo la hospitali.

Wahudumu wawili wa kike wanaotoa huduma za watoto, wakiwa ndani ya chumba maalumu na mtoto mmoja akiwa kwenye kitanda cha plastiki; pembezoni kukiwa na mashine mbalimbali, huku wakiendelea kumhudumia mtoto huyo.

Upawa wambao uliopo juu ya meza umebeba chembe nyingi za kijani zinazotumika kwa ajili ya kutoa tiba asili.

Picha ya mwanamke mmoja ikiwa imechorwa juu ya dawa ya tiba asilia, inayotumika kwa ajili ya kutibu vimbe vidogodogo ndani ya tumbo la mwanamke.